Hii ni mabwawa ya samaki yaliyotengenezwa kwa plastiki ya chuma. Yamejazwa maji na ndani kuna samaki . Mabwawa hayo yamewekwa kwa mpangilio mzuri. Yote ya mabwawa hayo yana rangi ya buluu.

Picha inaonyesha kidimbwi cha kuweka samaki au wakwirima kinacho jazwa maji safi. Ndani yake kuna mimea bandia ya rangi mbali mbali, ikiwa pamoja na nyekundu, kijani na kahawia. Sehemu ya jini imefunikwa na mawe meupe. Inakaa juu ya meza na nyuma kuna ukuta wenye mawe madogo.

Haya ni mazingira ya shamba lenye udongo mwekundu. Kuna vitunguu vingi vya rangi ya zambarau vilivyoelea chini ya ardhi. Baadhi ya mimea ina majani ya kijani kibichi. Vitu hivi vimepangwa kwa mistari na kando kuna mabomba ya maji.

Mwanamke mzee, amevaa nguo za kawaida na kitambaa kichwani. Amebeba kikapu kikubwa, kilichojaa mbegu za kahawa. Baadhi zikiwa zimekomaa na nyingine bado mbichi. Mwanamke huyu, amesimama kwenye shamba la kahawa, lenye miti mirefu. Anaonekana amechapa kazi na mwenye heshio.

Kundi la watu wanapakia viazi kwenye mifuko mikubwa mieupe. Viazi hivyo vimeundwa katika rundo kubwa chini. Wanaume na wanawake wote wanashugulikia viazi hivi ili viende vikauzwe sokoni.

Hapa kuna wanaume watatu wakiwa ndani ya duka la matunda na mboga. Wote wamevalia kanzu za rangi ya kijani na mifuko ya chungwa . Wanaume wawili wamevalia barakoa na mmoja amevaa kofia ya rangi ya buluu.

Mtu ameshika nyanya sita mkononi mwake. Nyanya hizo ni za rangi nyekundu na chungwa. Nyuma yake kuna store kubwa ya mboga na mboga nyingine. Mboga hizo ni pamoja na maharagwe, vitunguu na ndizi.

Hizi ni visaduku vya mbao vilivyopangwa vizuri. Ndani ya visaduku hivi kuna nyanya nyingi zilizoiva zenye rangi nyekundu. Visanduku hivi vimetandikwa juu ya vingine na vimejaa.

Hili ni bustani ndogo iliyo na mimea iliyopandwa kwenye mifuko ya saruji na vyungu. Mimea hiyo imepangwa kwa safu mbili zikiwa na vijiti vilivyotumika kama miundombinu ya kusaidia mimea. Kuna ukuta wa simiti nyuma ya bustani hiyo na mazingira ya kilima yenye miti kwa umbali.

Hapa ni ndani ya chafu ambapo mimea inalimwa kwa kutumia mbinu ya haidroponiki. Kuna mabomba ya plastiki yenye mashimo ambapo mimea imepandwa yakiwa yamepangwa kwa mistari. Pia kuna bustani ya mimea ya kawaida kwenye ardhi. Paa la chafu limetengenezwa kwa karatasi za plastiki na upande wake umezungukwa na nyavu.

Picha inaonyesha shamba kubwa lenye mimea ya mboga ambayo inaonekana kuwa ni sukuma wiki au kibichi. Majani ya mimea hiyo ni makubwa na yenye rangi ya kijani kibichi. Mimea imepandwa kwa mistari ya udongo. Baadhi ya majani yanaonekana kukunja.

Mimea mbalimbali iliyopandwa katikati ya vibanda vilivyoinuliwa. Mimea hiyo imepandwa kwa mistari na inaonekana yenye afya. Mbali na vitanda hivyo kuna mimea mingine iliyopandwa kwenye mifuko ya kijani. Chungu cha udongo na mfuko mweusi uliotundikwa. Eneo lote limetundikwa na changarawe ndogondogo.

Hii ni bustani ya mimea iliyotengenezwa kwa ubunifu kwa kutumia mbao za palette . Mimea hiyo imepandwa kwenye ndoo na viungu vya plastiki. Palette hizo zimetumika kama rafu au mimea za kuweka viungu. Kuna mimea mbalimbali, ikiwa ni pamoja na ile ya matunda na mboga na zimepangwa kwa mistari.

Huu ni mfumo wa bustani ndogo ulio pangwa vizuri. Wenye safu kadhaa za mimea ya majani kama vile saladi. Mimea hii inakua kwenye udongo mweusi, wenye rotuba na unaonekana ukiwa katikati hatuwa mbalimbali za ukuaji. Kuna mfumo wa umwagiliaji wa kisasa wa matone unaotumia mabomba membamba meusi.

Hapa tunaona mimea ya sukumawiki au kijani, iliyokomaa. Majani yake ni makubwa ya kijani kibichi na yanaonekana kuwa na afya njema. Mimea hii imepandwa kwa ukaribu na inafunika eneo lote. Hii inaonyesha kwamba mazao haya yamejaa na yanaweza kuanza kuvunwa.

Hapa tunaona shamba dogo la mboga likiwa mbele ya jengo. Shamba hilo lina mimea ya aina mbalimbali iliyopandwa kwa mistari. Kuna ua wa mianzi unaotenganisha shamba na jengo. Jengo hilo lina ukuta wa rangi ya waridi na kuta za rangi ya kijani.

Hili ni eneo la asili la misitu na maji , katikati kuna mto mrefu unaotiririka chini na mlima na kutengeneza maporomoko ya maji. Eneo lote limefunikwa na miti na mimea mingi , miti mingine imekufa na mingine imeanguka. Mimea mingi inaonekana kuwa ya kijani kibichi.

Hii ni njia ndefu enye nyembamba ya udongo mwekundu iliyopita katikati ya msitu mnene mwenye miti mingi mirefu. Miti hiyo imejaa majani mengi ya kijani kibichi. Njia hii inaonekana kuwa imechimbwa hivi karibuni. Na upande wa kushoto na kulia kuna udongo mwingi uliopangwa kando. Hali ya hewa inaonekana kuwa ya jua.

Hili ni bustani ndogo lenye maua ya rangi mbalimbali. Maua yanapandwa ndani ya mapipa makubwa ya metali ambayo yamepakwa rangi za pasteli kama pinki , manjano, blue na zambarau. Maua hayo ni ya aina tofauti na bidhaa ya rangi zinaonekana ni pamoja na njano, zambarau na pinki . Bustani hii imeundwa kwa ubunifu.

Mimea yenye rangi ya kijani kibichi inakua ndani ya chafu. Mimea hiyo imepandwa kwenye mabomba meupe yenye rangi ya kijivu chini yakiwa yamepangwa kwa safu ndefu. Kila mmea una majani ya kijani yenye afya na majani yanaonekana kuwa safi. Mabomba yamepangwa kwa njia ya haidroponiki.

Hapa tunaona mfumo wa upandaji wa mimea kwa kutumia maji. Mimea ya letisi imepandwa kwenye mabomba meupe na imepangwa kwa safu ndefu. Baadhi ya mimea ina majani ya kijani kibichi na mengine ni ya kijani ya rangi ya nyekundu. Mabomba yameunganishwa kwenye tenki kubwa la maji na rangi nyeupe lenye chapa ya Plasto.

Hii ni picha ya karibu ya bustani ya kisasa ya matunda inayotumia mfumo wa haidroponiki. Mimea ya haya matunda imepandwa kwenye mistari ya plastiki yenye mashimo ambapo mizizi yake inaonekana. Majani ya mimea ni ya kijani kibichi na inaonekana kuwa yenye afya.

Hapa kuna mfumo wa mimea ulitengenezwa kwa mabomba ya plastiki na meupe, mimea hio imepandwa kwenye udongo mdogo ndani ya matuta kwenye mabomba kuna mimea midogo imepandwa juu ya mabomba.

Kitani cha bustani kilichojengwa kwa mbao, kinaonekana kikiwa kimejaa mimea ndogo ya kijani kibichi. Mfumo wa umwagiliaji wa matone unaonekana ukitumia mabomba meusi madogo, yanayonyunyizia maji moja kwenye udongo. Pembeni kuna pipa kubwa la kukusanyia maji ya mvua.

Mimea miwili yenye majani mabichi sana inaonekana ikikua kwenye mfumo wa hydroponic . Ina pandwa kupitia vifuniko vyeupe vinavyoelea juu ya ndoo za rangi ya chungwa zenye maji. Mizizi mirefu ya mimea hiyo inaonekana wazi ikining'inia ndani ya maji ikionyesha namna inavyokua bila udongo. Mkono wa mtu unashikilia kifuniko kimoja. Mazingira ya nyuma yanaashiria kilimo cha ndani labda kwenye kitaalumu.

Huu ni mfumo wa bustani ya wima iliyotengenezwa kwa kutumia mabomba ya plastiki yaliyopangwa kwa usawa. Mimea mingi ya kijani kibichi inakuwa ndani ya mabomba haya ikionyesha aina mbalimbali za mboga au mimea ya viungo. Baadhi ya mimea ina majani makubwa na mengine madogo ikionyesha utofauti wa spishi zilizopandwa.

Mwanaume mzee labda mkulima akiwa amesimama ndani ya chafu kubwa iliyojaa mimea ya kijani kibichi amavea kofia ya kijani na shati la rangi ya chungwa na milia nyeupe. Anatazama mbele akionekana kujivunia shamba lake. Mimea hiyo imepandwa kwenye mfumo wa haedroponiki au upanzi wa mimea kwa kutumia mabomba meupe yenye matundu yaliyopangwa kwa safu.

Mwanaume amesimama katikati ya chafu akiwa ameshika mimea wa nyanya. Ametazama mbele. Amevaa shati la miraba yenye rangi ya buluu na suruali ya khaki. Pande zote mbili za barabara yake kuna mimea tofauti baadhi ikiwa ni nyanya na zingine zikiwa mimea mingine ya matunda.

Kundi la ng'ombe kwenye zizi baadhi wakiwa na rangi ya kahawia na nyeupe na wengine meusi mweupe wanakaa kwenye vipande vya chuma baadhi yao wanakula chakula kinachoonekana kama mchanganyiko wa nafaka kutoka kwenye hori na chini.

Hapa tunaona uyoga mweupe mwingi uliopandwa ndani ya banda lenye ukubwa wa wastani. Uyoga huu umeota kwenye udongo mweusi wenye unyevunyevu . Uyoga huu umejaa kutoka mbele mpaka nyuma na kuna mwanga unaoingia kupitia paa la banda hili.

Hapa, tunaona wanawake wawili katika shamba la chai. Mwanamke mmoja amebeba kikapu kikubwa, kilichoundwa na mkono, nyuma yake. Ameweka majani ya chai, aliyochuma, ndani. Mwanamke mwingine yuko nyuma yake, pia akichuma. Wote wamevalia nguo za kawaida za kazi na wamejifunika vichwa vyao.

Ndani ya chafu kubwa iliyo na mimea ya kijani kibichi imepandwa kwenye vitanda vya udongo amabvyo vimefunikwa kwa plastiki nyeusi. Kuna safu nyingi ndefu ya mimea hiyo ikiwa imepangwa vizuri. Kuna njia ya mchanga katikati ya kila safu ya mimea.

Haa tunaona nyumba ya kijani iliyojengwa kwenye kilimo, paa lake ni la kiplastiki nyeupe na pande zake zimefunikwa na nyavu, kuna kilima kirefu na miti mingi nyuma ya nyumba hii.

Chafu kubwa ina mimea mingi ya kijani iliyopandwa kwa safu ndefu, na nadhifu, mimea hiyo labda mboga za majani kama vile kabichi, inaonekana yenye afya na imejaa. Muundo wa chafu unaonekana wazi, ukiwa na fremu za chuma na kifunikio cha plastiki kinacho ruhusu mwanga au jua kupenya.

Hapa tunaona rundo kubwa la vitunguu vyeupe vya zambarau vilivyo tawanyika chini. Vitunguu hivi vinaonekana vimevunwa hivi karibuni vikiwa vimejazana karibu na mfuko mkubwa wa gunia. Rangi yake nyekundu-nyeusi inavutia jicho ikionyesha ubora wake pengine hivi vinatayarishwa kwa ajili ya soko vikiashiria wingi wa mavuno.

Eneo kubwa linaloonekana likiwa limefunikwa na maharagwe ya kahawia yaliyotandazwa kukauka yaliyo na rangi ya kahawia nyepesi yameenea juu ya uso na mwembamba inaonekana kuwa wavu au kitambaa maalum cha kukausha. pande zote mbili za maharage yaliyotandazwa kuna miundo ya chuma iliyotumika kama fremu za kukaushia.

Hili ni shamba kubwa la nyanya zenye afya zilizopandwa kwa safu. Kila mmea umefungwa kwa kamba kwenye miundo ya mbao ikisaidia ukuaji wao wima. Majani ya kijani kibichi na matunda machanga yanaonekana yakining'inia. Udongo unaonekana kuwa huru na mtu anaonekana akifanya kazi katikati ya mimea akionyesha utunzaji unaoendelea. Miti mirefu inaonekana kwa mbali. Jua linaangaza.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone kwenye shamba. Udongo unaonekana kuwa huru na rangi ya kahawia. Kuna mimea midogo michanga iliopandwa kwa safu. Mfumo wa umwagiliaji una mabomba makubwa ya rangi nyeusi na mabomba mengine madogo yanayoelekea kwenye mimea. Kwenye mabomba hayo madogo kuna vari za buluu zinazodhibiti mtiririko wa maji.

Shamba la mazao ambapo kuna mfumo wa umwagiliaji wa maji. Bomba kubwa la plastiki la buluu limetoka kwenye tanki jeusi likiwa limetandazwa chini. Katikati ya bomba hilo, kuna mrija mdogo mrefu umesimama. Nyuma ya bomba kuna shamba lililopandwa mimea midogo ikiwa kwa mistari.

Kuna shamba lenye mimea midogo iliyopandwa kwa mistari. Mistari hiyo inaonekana kuwa na mfumo wa umwangiliaji wa matone. Mfumo huo wa mabomba meusi madogo yanayopita kando ya mimea. Udongo unaonekana kuwa wenye rotuba na unalainishwa .Mimea hiyo bado ni michanga.

Hili ni shamba lenye udongo mwekundu, ambapo mimea midogo imepandwa kwa mistari. Mfumo wa umwagiliaji wa matone unaonekana, ukiwa na mabomba meusi ya plastiki, yanayowekwa kando ya mimea. Nyuma ya shamba, kuna mandhari ya milima na uzio mweupe unaozunguka shamba hilo.

Eneo iliyopandwa. Mtu amevalia shati la buluu. Amerekebisha mfumo wa umwagiliaji katikati ya mianzo vilivyo virefu. Mabomba ya maji ya rangi ya kijivu na nyeusi yanaonekana yakifanya kazi shambani. Kwenye mabomba haya madogo, kuna vani za buluu zilizoelekeza maji kwa mimea.

Kuna shamba kubwa lililolimwa. Mimea iliyopandwa imepangwa kwa mistari. Kuna maji yanayotiririka kwenye mfereji mrefu wa machafu yakienda kwenye mashamba iliyo na mimea yenye majani ya kijani kibichi.

Mimea ya pilipili iliyopandwa kwenye safu ndani ya chafu ina mimea mingi midogo ya pilipili yenye majani ya kijani kibichi. Mfumo wa umwagiliaji wa matone wa rangi nyeusi imetulia kumwagilia mimea hii. Mfumo huu una mabomba makubwa na madogo yenye vali za kijani zilizowekwa mbali panapohitajika.

Shamba kubwa la kilimo linaonekana likiwa limepandwa mimea michanga ya kijani kibichi kwa safu nadhifu. Mbele kuna mfumo wa umwagiliaji wa matone uliyowekwa ukionekana kama kamba pana ya kijani kibichi ikiwa na mabomba madogo meusi yanayopeleka maji moja kwa moja kwenye mimea. Udongo unaonekana kuwa mweusi na wenye rotuba. Kwa mbali kuna mashamba mengine au miti chini ya anga lenye mawingu.

Shamba ndogo la kilimo likiwa na mimea michanga iliyopandwa kwenye mistari mirefu. Kila mstari wa mimea umeunganishwa na mfumo wa umwagiliaji wa matone. Unaonekana kama mabomba meusi madogo yaliyolala chini karibu na mashina ya mimea. Udongo unaonekana kuwa wenye rutuba na umeandaliwa vizuri kwa ajili ya kilimo.

Shamba kubwa la kilimo likinyunyiziwa maji na mfumo wa umwagiliaji. Vipande viwili vya mimea vinaonekana wazi. Upande wa kushoto kuna mimea ya kijani kibichi na upande wa kulia kuna mimea yenye majani mekundu au ya zambarau. Kifaa cha kunyunyizia maji kipo katikati ya picha kikitoa maji na shinikizo la kuundo chemichemi ndefu zinazofika mbali.

Shamba kubwa yenye mazao ya kijani kibichi labda maharagwe au mimea ingine ya shamba linamwagiliwa na mfumo wa kisasa wa umwagiliaji wa mviringo. Mfumo huo wenye muundo wa chuma unaoning'inia unaonekana ukitoa maji mengi kwa namna ya kunyunyuzia na kuunda ukungu wa maji juu ya mimea. Mimea imepandwa kwa safu nadhifu ikiashiria kilimo kilichopangwa vizuri.

Umwagiliaji wa matone. Unaonyesha bomba jeusi likutoa maji kidogo juu ya ardhi kame iliyofunikwa na majani makavu. Kiumbo cha kishimo chekundu kwenye bomba kinatoa kijito kidogo cha maji kinachoelekea chini.

Shamba kubwa la kilimo lina mimea mingi ya kijani kibichi illiyopandwa kwa safu ndefu na nadhifu. Katikati ya shamba kuna mfumo wa umwagiliaji uliofichwa chini ya ardhi unaonekana ukitoa maji na kwa namna ya matone na mkondo mdogo kutoka kwa nyama mgomba nyeupe yanayofanana na mifuko.

Mfumo mkubwa wa umwagiliaji unaonekana ukimwagilia maji shamba pana. Muundo mrefu wa chuma wenye magurudumu unanyunyiza mimea huku maji yakitoka kama ukungu. Hii inaonyesha matumizi ya teknolojia ya kisasa katika kilimo.

Shamba lenye udongo mwekundu ambapo mimea michanga imepandwa kwenye safu mimea hiyo, ingawa ni midogo, ina majani mabichi. Mfumo wa umwagiliaji wa matone ulio undwa na mabomba meusi yanayonyookaimewekwa kando ya kila safu ya mimea ikionyesha matumizi ya teknolojia ya kisasa ya kilimo.

Mashamba makubwa ya mahindi yaliyopandwa kwa mistari mirefu yanaachiliwa yananawiri chini ya jua kali. Yamefunikwa na maji yanayotiririka. Mifereji iliyochimbwa na uangalifu hupitisha maji hayo ya umwagiliaji yakitoka kwenye bomba kubwa jeusi lililowekwa chini.

Kutoka juu inaonyesha eneo kubwa lenye udongo mwekundu, miti na barabara zenye vumbi. Barabara hio imepita katikati ya mashamba na misitu. Sehemu ya udongo, inaonekana kama imelimwa, huku sehemu nyingine ikiwa na nyasi. Anga lina mawingu meupe na ya blue .

Haya ni mazingira ya nchi kavu. Mbele kuna milima mikubwa iliyofunikwa na miti. Mbali kuna milima mingine midogo, ardhi yenye rangi ya kahawia na anga yenye mawingu, mengine yakionekana dalili za mvua.

Hapa kuna ziwa lililotulia. Katika ufuo wa ziwa kuna majani na miti midogo ya kijani. Kwa mbali kuna milima ilifunikwa na miti. Angani kuna mawingu machache na kando kuna mti uliokaa kando ya picha hii.

Mlima mkubwa uliofunikwa na mimea na miti ya kijani kibichi unaonekana kwa na kilele chenye ncha kali. Mbele ya picha kuna nyasi ndefu. Anga ni la buluu na mawingu meupe.

Kuna twiga mrefu amesimama katikati ya pori lenye miti na nyasi ya kijani kibichi, twiga huyo ameelekea upande wa kulia, nyuma yake kuna mji wenye nyumba, majumba marefu ambao unaonekana kama mji wa Nairobi.

Kuna kuku wa rangi ya kahawia na nyekundu amesimama karibu na wavu. Wavu huu unaonekana wazi mbele ya kamera. Nyuma yake kuna kuku mwingine wengi wakiwa wametawanyika kwenye udongo ulio wazi. Kuku huyu anatazama upande wa kulia huku macho yake yakiwa yamefunguka.

Hapa tunaona ng'ombe kadhaa weusi na weupe wamelala ndani ya zizi. Zizi hili limetengenezwa kwa mbao. Ng'ombe wamelala chini, wengine wanatazama mbele na wengine hawatazami mbele. Ng'ombe wote wamelala kwa utulivu na wanaonekana wamejaa.

Hapa kuna kuku wengi wanaofungwa kwenye mabanda marefu ya chuma, mabanda haya yametengenezwa kwa ghorofa na yanapangwa kwa mistari miwili, kuku hao wanaonekana wanakula chakula na kutaga mayai yanayoonekana kua sehemu iliyotengwa.

Hapa tunaona jogoo mwenye manyoya ya rangi ya kahawia na anatembea kwenye nyasi na ardhi. Manyoya yake ni mengi na marembo na ana kichwa jekundu chenye kitana kilicho simama. Nyuma yake kuna uzio wa waya na sehemu ya jengo la kuku. Picha ina mwanga hafifu na inaonekana kupigwa wakati wa jioni.

Picha inaonyesha magunia makubwa yaliyojaa aina mbalimbali za nafaka na maharagwe. Kuna magunia yenye nafaka ya rangi tofauti kama vile kahawia, nyekundu, na kijani. Nyuma yao kuna maduka yaliyo na mabango yenye maandishi no entry na kadhalika.

Hapa kuna mkebe wa mbegu za dania ambao umeandikwa Simlaw Seeds, mkebe huo una lebo ya kijani unaoonyesha picha ya miemea ya dania na imandikwa coriander dania. Kuna makopo mengine mengi yenye lebo sawa yakiwa yamepangwa juu ya meza au rafu.

Huyu ni daktari wa mifugo akiwa amevalia shati la miraba, suruali na glavu za buluu. Anampa chanjo ng'ombe mweusi na mweupe. Msaidizi mwingine anamshikilia ng'ombe huyo kwa utulivu. Mwanamke amesimama karibu nao akifuatilia shughuli hiyo. Wanyama wengine wanaonekana nyuma yao. Wako kwenye shamba la wazi lenye nyasi na miti michache.

Mwanaume ambaye amevaa barakoa ya bluu ananyoa manyoya ya mbwa. Mbwa huyu ni mweupe amesimama kwenye meza. Manyoya yanayotolewa yameanguka kwenye meza. Mbwa anatazama kamera ulimi wake ukiwa nje. Mwanume anaonekana kufanya kazi kwa makini.

Hapa tunaona mwanaume amevaa kofia ya buluu na koti jeupe amechanja ng'ombe. Ng'ombe mmoja amesimama mbele yake na wengine wamesimama kwa nyuma. Mwanamume mwingine amevaa shati la cheki nyekundu na buti ya rangi za buluu.

Hapa, kuna daktari wa wanyama, amevaa koti jeupe na barakoa akimshika ng'ombe. Ng'ombe huyo ana rangi ya kahawia. Daktari mwingine amevaa koti jeupe na anachanja ng'ombe akimshikilia kwa nguvu. Watu wengine wamesimama kwa nyuma pia wakimtazama na wengine wakimshika huyo ng'ombe.

Hapa tunaona nembo ya kampuni na huduma inayoitwa pet care nembo hii kuu ina mduara wa kijani unaozunguka mkono wa mtu unaowatunza wanyama wawili, mbwa na paka, kuna pia ndege akiruka juu yao, chini ya nembo kuna maneno petcare kwa herufi kubwa za blue na chini yake mwandishi your brand slogan goes here .

Haya ni maelezo ya wanaume watatu waliovalia sare za kijeshi na viatu vya buti. Wanaume wawili wamesimama na mmoja amepiga magoti. Wanaangalia na kumshika mbwa . Mtu aliyepiga magoti amevaa glavu za buluu.

Kikundi cha wataalam wa mifugo wamevalia makoti meupe, wanamtibu ng'ombe. Mmoja wao akitumia kifaa kumpa dawa mdomoni, wenzake wawili wanamshikilia ng'ombe huyo ili kumtuliza. Nyuma, kuna watu wengine wanaangalia tukio hilo.

Ndege wa mbuni, amesimama katikati ya bustani yenye nyasi ndefu. Ana macho makubwa, shingo ndefu, na manyoya ya rangi ya kahawia na kijivu. Mbele yake kuna kivuli chake kinachoonekana. Nyuma yake kuna miti mikubwa. Ndege huyo, ameonekana kumtazama anayepiga picha.